Jaji kuu wa Kenya majina yake Martha Koome akiwa pale ameshika bibilia mbele ya spika, huenda anaapishwa cheo ama ofisini kuu, yeye pia amevaa sare za kazi za rangi nyekundu.

Mama huyu akiwa ameleta mtoto wake hosipitali ili apewe chanjo. Yeye kuna daktari amesimama mbele yake kwa hiyo mtoto akiwa anapea chanjo ya mtoto kupitia mguu akitumia sindano.

Mashabiki hawa wakiwa katika uwanja, kuna msichana mmoja ambaye amejifunika bendera kama kuna nywele rafu, Kando yake tena kuna watu ambao wamesimama wakiwa wanashughulika ama wanashikilia mchezo iliyokuwa inaendelea pale kiwanja.

Jaji kuu ikiongozwa na Martha Koome akiwa pale amekaa pale watatu, wote wakiwa wamevaa sare za kazi za rangi yao nyeupe, hapa chini tena kuna watu ambao wameketi pale, wakiwa labda ni jaji mpya.

Hii ni ambavyo kama mtu angetaka kununua hiyo nyumba ambayo imeekwa pale inapendeza. Nyumba hiyo ukitaka kununua unafaa kufuatilia maandishi ya hapo ambayo imeandikwa ili uweze kukua nyumba ambayo inafaa.

Hapa ni chumba la Huduma ambapo watu wengi wakiwa wamepanga katika laini, wengi wakiwa wamekaa katika hizi viti, mbele yao kuna mmoja ambaye ameketi akiwaangalia huenda ni mwalimu anawafunzwa.

Wanaume ambao wameketi kiti wakiandika wakiwa wameshika karatasi zao weupe na kalamu kando yao kuna watu ambao wamepanga laini wakingonja ili waweze kusaidiwa ama kushuhudiwa.

Hawa ni wachezaji ambayo wako katika uwanja wakishindana katika mchezo huo wa mpira wa mguu. Kando yao kuna mashabiki ambao wamekuja kwa wingi ili kuonyesha support mchezo huo.

Hapa ni ofisi ya huduma ambapo wafanyakazi ambao wamevaa sare za kazi wakiwemo pale wameketi wakifanya kazi alafu kuna kiongozi wao amekuja kuwatembelea huku akiambiwa jinsi kazi inavyofanyika pale.

Ndizi hizi zikiwa kwa laini ndizi hizi zikiwa zimetoka kubanwa na mkulima zikiwa ndizi ni safi na imeekwa kwa laini ili siku watakapo palililia huenda ikaenda vizuri.

Mashabiki hawa wakiwa wamekuja kwa wingi katika kiwanja huo. uenda kumekuwa na mchezo katika uwanja sasa wamekuja wengi ili kuonyesha support na upendo kwa ile timu ambayo wangetaka kuibuka ushindi.

Wanafunzi hawa watatu wakiwa wamepanga laini, ili kila mmoja akiwa amebeba chupa yake ili aweze kuchota maji. Pale kando kuna mwalimu ambaye amesimama ili kuhakikisha wamechota maji kwa njia sahihi.

Mwanaume mmoja ambaye labda amekuwa na shida ya mkono akiwa pale amekaa kwa kiti akifanya zoezi alafu kando yake kuna daktari ambaye anahakikisha kuwa anamsaidia ili aweze mguu zake zirudi kufanya kazi.

Hawa ni mashambiki ambao wamekuja katika uwanja ili kuonyesha sapoti na upendo katika ile timu ambao wangetaka kuimbuka kuwa ushidi. Mbele wameshika pendera ya Kenya huenda wamekuja kuonyesha sapoti katika timu ya Kenya.

Mashahawa wakiwa wamekuja kwa wingi, kama wamebeba bendera ambayo imeadikwa bandari fc , wao wamekuja kusapoti ama kuonyesha upendo katika timu hio wao bandari fc katika uwanja.

Jaji kuu wa Kenya Martha Koome akiwa pale akiwa amepewa zawadi nyuma yake kuna viongozi wa tofauti tofauti wakiwa wameshughulikia hiyo mkutano.

Hapa ni darasa ambapo kuna viti alafu kuna viti vya wanafunzi ambao wamepangwa kwa laini. Juu ya hizi viti kuna karatasi ya rangi nyeupe huenda ni mtihani.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa suti lake nyeusi akiwa amemsalimia mwanaume mmoja ambaye amevaa shati lake nyekundu kama mbele imeandikwa KDF . Yule mwanume wa suti akiwa anampea shati.

Mashabiki hawa wakiwa katika uwanja, kuna msichana mmoja ambaye amejifunika bendera kama akona nywele refu, kando yake tena kuna watu ambao wamesimama wakiwa wanashughulikia ama wanashangilia mchezo uliokuwa unaendelea pale kwa uwanja.

Mtoto huyu akiwa wakiwa watoto wawili wakiwa na vidonda. Huyu mtoto ako na kidonda manake huenda hakupewa chanjo akiwa mdogo ili aweze kuzuia vidonda hivo.

Mwanamke mmoja ambaye ametoka kuzaa akiwa pale ameketi katika hilo kitanda halafu Kando Yao kuna viongozi ambao wamekuja kumtembelea huyo mama akiwa kukaribisha mtoto.

Rais wa jamuhuri ya kenya inne, William Samoei Ruto ana bibi wake Rechael, huyu rais akiwa ameshika bibilia jwa mkono, akiwa ameapishwa kama rais mkuu wa jamuhuri ya Kenya, nyuma yao kuna mashabiki ambao wamekuja kuudhuria mkutano huo.

Hawa ni watu ambao wamevaa shati moja linalofanana nyeusi nyekundu, wote wakiwa katikati ya barabara wanakimbia. Katikati kuna basi kubwa ya gari yao nyakundu halafu kuna watu ambao wamepanda juu ya hiyo basi.

Wanawake watatu, wote wakiwa wamevaa koti lao nyeupe, pia mmoja wao akiwa amebeba sanduku nyekundu, wakiwa wanatembea, huenda wanaenda mahali, kutibu.

Mama ameleta mtoto wake katika hospitali ili apewe chanjo. Kando yake kuna daktari mwanaume ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa anampatia huyo mtoto chajo kupitia mdomo.

Jaji kuu wa Kenya, ambaye amevaa nguo zake rasmi, nguo nyeupe, akiwa pale huenda anatoa hotuba yake kwa wanahabari ama watu wa nchi. Nyuma yake kuna maandishi ambayo imeandikwa.

Mwanaume mmoja ambaye amevunjika shingo wakamwekea plastiki kupitia shingo akiwa pale alafu hapa kuna maandishi ambayo inaonyesha orodha jinsi ambayo unafaa ili uweze kuepuka ajali kama hiyo.

Hapa ni chumba la huduma. Pale kuna mwanamke mmoja ambaye amevaa sare zake za kazi akiwa ameketi pale. Halafu kando kuna mwanaume mmoja akiwa ameinama kama ameandika kitu binafsai katika karatasi.

Wachezaji wa timu moja wanawake hawa wamevaa sare wakiwa wamekusanyika kwa kundi uenda wanaomba kuanza mchezo huu, kando tena kuna mashabiki ambao wamekuja hili kuhudhuria hiyo mkutano.

Makaratasi haya ikiwa katika barabara kando ya barabara alafu pale watu wanapita hapo pale tena kuna gari moja gari yake nyeupe ikiwa inapita katika barabara hiyo.

Mashabiki hawa wakiwa kwenye kiwanja, kuna wenye wamebeba bendera ya Kenya wanapeperusha juu. Wote huenda timu yao ya Kenya wameibuka washindi, huenda ndio maana wanasherehekea au wanafurahia.

Hapa ni ofisi ya huduma. Watu wamekuja kwa wingi alafu wamekaa katika viti wakiwa wanangoja laini ifike awamu wao. Pale mbele kuna wafanyakazi ambao wameingia katika chumba hii wamevaa nguo wakiwa tayari kuwashughulikia hawa watu.

Wachezaji hawa huenda wameibuka ushindi katika mchezo ambao walikuwa wanacheza, wakiwa wamebeba zawadi wakaweka juu wote wakiwa wamevaa sare zinazofanana na shati lao jeupe.

Ng'ombe hawa wa rangi tofauti kuna ng'ombe weusi na ng'ombe weupe wakiwa pale wanakula nyasi pale corner kuna mwanaume mmoja akiwa ameinama akiwa anahakikisha kuwa ng'ombe wote wanapata chakula sawa.

Hawa ni wachezaji wa timu moja. Wote wakiwa wanasherehekea ama wanafurahi kua huenda wamepiga bao au wameshinda. Wote wamevaa sare moja na wao hupeana support

Hap ni chumba ama ni ofisi ya huduama hawa wafanyi kazi waliovaa sare zanazofanana wamekaa pale wakiwa wanangoja watoto wakuje ili kushuhudia wote wako pale wako tayari kufanya kazi.

Hawa ni wajaji wakuu wote wamevaa sare zinazofanana wote wamevaa sare jeusi alafu tai lao ni jeupe wamesimama pale katika darasa lao wakiwa wanangoja kiongozi wao.

Hawa ni viongozi wa nchi ya Kenya .Kiondo hiki kimeanzwa na rais mkuu wa Kenya, wa pili ni jaji mkuu wa Kenya alafu watatu ni mkuu wa nyumba ya kutengeneza sheria. Wote wameshika barua karatasi zao.

Mkubwa wa huduma ama yeye ndiye kiongozi wa huduma ameenda kutembelea ofisi hiyo ama chumba hilo kuangalia kile kinachoendelea na kuwa na vitu vinavyoendelea na vile vitu vyote vinavyohitajika ili kazi iendelee vizuri.

Hawa ni mashabiki. Wote waliokuja kwenye kiwanja ili kushabikia timu yao wa Gor Mahia. Wote wamevaa sare zisizofanana kufuatilia timu ambayo wao wanasupport . Wamekuja kuonyesha upendo timu yao wakitamani ushindi.

Mashapiki wengi wamefuruka katika kiwanja wamekuja wote hili kusapoti ama kuonyesha upendo katika timu ambalo wangeitaka washinde ama waebuke ushindi katika hiyo mchezo.

Hapa ni chumba ama ni ofisi ya huduma. Kiongozi wao amekuja ili kuwaona ama kuangalia kile kazi inapoendelea. Wafanyikazi wote wamevaa sare zinazofanana wamekaa pale kukaribisha mkubwa wao.

Pale ni mchezo wa wasichana. Wasichana wa timu mbili wakiwa ndani ya ndani ya kiwanja wakiwa wanacheza. Huku kando kuna watu ama wasupporti ama upendo wanapea supporti timu yao wamekuja ili kuonyesha upendo wa timu ambayo wangetaka ishinde.

Naibu wa rais akiwa ametembelea pale na viongozi wenzake pale kwa paspoti tikiti. Ukitaka kutoka unaenda pale unapewa tikiti lako. Akiwa pale ametembelea hiyo chombo ama ofisi kuona kile kinachoendelea.

Hizi ni timu mbili ambazo zina cheza mchezo wa mpira wa mguu hapa wakiwa wakiendelea kucheza wamesimama karibu na goli alafu pale kuna mashabiki wamekuja pale kwa wingi ili kusherehekea timu yao.

Kiongozi mkuu mtaraajiwa ambaye anaitwa Raila pale ako ameandika akiwa ameshika kalamu yake na karatasi akiandika kitu. Halafu mbele nyuma yake kuna wafanyikazi ambao wamevaa sare moja wakiwa wanashuhudia kile kinachotendeka.

Hapa watu wamekuja kwa wingi wakiwa wamekuja wamepanga laini labda ili washuhudie. Huenda wanataka kupiga kura ama wako wanachukua kitambulisho chao hapa kiwanja.

Hapa kuna huduma kwa huduma, kuna anayehudumia pale amevaa sare zake za kazi amekaa kwa kiti alafu kuna hapa mteja ameenda ili aeleze mahitaji zake na sababu gani alipokuja hapo.

Hapa ni wachesaji wa timu mbili wakiwa wako Kwa kiwanja huyo mwenye amefaa nguo yake nyekundu amesherekea ama amefurahia uenda amepikwa mbao ama wameebuka ushindi pale Kuna mashapiki ambao wamekuja kuonyesha sapoti yao.

Hawa ni wachesaji wanye walioko ndani ya kiwanja wenye washidano ya timu mbili katikati ya ndani ya kiwanja ya mpira alafu Kandi yake ni mashabiki ambao wanasherekea ama ambacho kilicho tendeka hapa.

Pale ni chumba la ya huduma pale Kuna mwongizi ambaye ama anawasaidia alfu hapa Kuna mteja amekaa hapa Kwa kiti akiwa anangoja kuhudumiwa pale waonges wakiwa na furaha akimwambia kilicho mleta pale.

Hawa ni mashabiki ambao wamekuja ama wamekuja kwa uwanja kushuhudia wote wamevaa shati ambalo ambayo mbele yake imeandikwa Kenya sababu gani wote ni wakenya na wamekuja kusapppoti timu yake ya Kenya.

Hapa ni rais. Rais mkuu wa jamhuri wa Kenya the fifth president . Wao wakiwa na mke wake wakivishwa kama rais mkuu katika pale sherehe. Halafu kando yako kuna jaji mkubwa Martha Koome, alafu pale tena kuna viongozi waliohudhuria hiyo sherehe.

Hapa ni jumba la Huduma, viongozi ambao wamevaa sare zinazofanana wote wako kazini ilihali kuna mmoja ambaye amevaa suti. Huenda ni yeye ndio mkubwa wao ama ni boss wao, amekuja kutembelea kuona kama kazi inaendelea vizuri.

Huyu ni mmoja wa mchezaji pale kiwanja akiwa pale ameandikwa Kipchirchir kwa shati lake akiwa ametoka nchi ya Kenya ,akiwa pale anakimbia ama ana ruka. Hii ni mchezoni wa kuruka.

Viongozi wote wakiwa wa timu moja ama wakiwa kwenye siasa wa timu moja. Wote wamevaa kofia ya nyekundu inamaanisha wote wanasupporti mkubwa wake kiongozi wakitamani akuwe mshindi.

hapana. Wachezaji wakiwa kiwanja wakiwa ni timu mbili wakishindana wao wakicheza mchezo wa mpira wa mkuu. Halafu pale kuna mashabiki wengi wamekuja kuhudhuria ama kuwa na hii sherehe iliyofanyika wote wakionyesha supporti na upendo katika ile timu wangetaka kushinda.

Wachezaji wa timu moja ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa katikati mwa kiwanja, wako wamesherehekea huenda wako wamefunga bao au wamekuwa washinda ama wako wanataka kuanza kucheza.

Hapa ni mashabiki. Mashabiki hawa wamekuja kwa wingi ili kuhudhuria mchezo iliyokuwa inafanyika katika kiwanja. Wote wakiwa na timu yao wanayo sapoti ama wanapenda ishinde katikati.

Hapa ni kipande ama ofisi yao ya watu wa huduma. Wote wameenda kuvaa sare zinazofanana wamekaa pale kwa viti wakiwa wanaandika ama wakistaafisha kabla ya wateja wafike waanze kuwahudhuria.

Hii ni tractor . Tractor hii hasa kwa sana sana hua inatumika ili kujenga nyumba. Hii tractor hua inabeba cementi hadi pale tu anapotaka fundi ama fundi maybe ama kabla ametuma maji ama cementi kutoka chini hadi pale anapojenga.

Kuna watu wamefururika hapa. Watu wa huduma wametembelea jiji ama soko ili kuwashughulikia. Wote wamevaa sare zinazofanana. Watu wengi wamekuja wakipanga laini wakingoja ili kusaidiwa kwa kile ambacho walikuwa wamekikujia.

Hapa ni chumba la huduma. Mbele yake kuna naye kiongozi ambaye anataka kumsaidia amevaa sare za kazi, halafu kwa wateja ni polisi askari ambaye amevaa nguo zake za kazi amekuja ili kusaidiwa pale.

Viongozi was chama ya PNU ambaye anaitwa raila amekuwa akiongosa pale wakiwa Kwa kipande moja wote wamefaa nguo zinasofanana wakiwa wako Kwa siasa wakitaka kuchakanua wakubwa.

Hii ni orodha ambayo ama Mkenya anafaa kusoma ili ahakikishe kuwa amefuata sheria za nchi ya Kenya. Halafu pale imeandikwa.

Mashabiki ambao wamekuja katika kiwanja, mmoja wa mashabiki amevaa shati lake ama amevaa bendera la kenya. Wengine pale wamesimama wakipiga makofi, huenda wamekuja ili kuonyesha upendo katika ile timu ambayo wangetaka kuibuka ushindi, wengine wamekaa, kuna wenye wamesimama.

Hawa kuna wanaume mmoja ambaye amevaa suti lake, alafu kando yake kuna mama. Pale kwa kontena kuna mfanyikazi ambaye amevaa suti yake. Inaweza kuwa anaelezea hawa ama wanaweza kuwa wamekuja tu kwa minajili ya kusaidiwa kuwaelezea.

Wachezaji wa timu ya tusker, mashabiki wengi wamevaa nguo zinazofanana ambayo imeadikwa tusker, wamekuja katika kiwanja ili kuonyesha sapoti, kaitika hio timu yao, wakitaka wataibuka washindi.

Hawa ni mashabiki wakiwa katikati ya barabara, wao wametengeneza moto alafu wao wameshika vitu ambavyo imeandikwa Gor Mahia. Huenda wameipuka ushindi katika mchezo ambao ilikuwa inachezwa pale kiwanja, ndio maana wanashangilia.

Hii ni ng'ombe, huneda anaosha hii ng'ombe ili kuhakikisha kuwa ng'ombe amepata ngozi mzuri, tena ng'ombe akipata ngozi nzuri maziwa itakuwa mingi, tena huyu mama amebeba mtungi, nyuma yake inayobeba dawa ya kunyunyuzia ng'ombe.

Watu wengi wamekuja katika hapa huduma. Watu wakiwa wamepanga laini, wengine wamekaa katika viti wakiwa wanangoja laini. Alafu hapo mbele kuna wafanyikazi ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa tayari kuwasaidia hawa watu.

Hawa ni wachezaji wakiwa katika kiwanja wanacheza mchezo wao wa mpira. Pale nyuma kuna mashabiki ambao wamekuja ili kuonyesha support katika timu yao. Wao wamecheza katika michezo ya neti wakishindana.

Hapa ni ofisi ya huduma ofisi hii kuna wafanyikazi ambao wamefaa sare zinazofana mbele yao kuna kiongizi uenda amekuja kuangalia ama kuhakikisha kazi imefanyika, yeye amesimama pale akiwa anasikiliza ama kusikia kile kitu kimekuwa.

Watu ambao wamevaa nguo zinazofanana, huenda ni wafanyikazi, kuna wenye wameketi, kwa kiti alafu wengine wamesimama, hao wamepiga picha karibu na ofisi ama mahali ambao wenyewe wanafanyia kazi.

Hawa ni wachezaji wakiwa katika kiwanja, wakicheza mcezo wao wa miguu, wa mpira wale wenye wameshika holi, kwa kiwanja qakiwa wamekuja kuonyesha upendo na sapoti kwa timu ambayonwangeipenda kuibuka mshindi.

Nika pale ambapo unakata pesa ambazo zimekuwa umekata. Kabla hujaenda unafaa kuwa na hiyo kadi ambayo kuna pesa ndani ili uweze kuikata.

Kuna chupa hii ni glavu kuna sindano. Hii ni wezakuwa ni dawa ya watoto ambao wangetaka kupewa chanjo. Hapa zimepangwa kwa katika meza.

kwa sisi wote tunaomba nafasi ambao wamefanya kazi na sisi kama mbele yako na kiongozi huenda amekujiri kwa amani ama kuhakikisha kazi imefanyika. Yeye amesimama pale akiwa amesikiliza ama amesikia kile kitu kimekuwa kikiendelea.

Hapa kuna waisalmu, wakiwa wamefunga vichwa yake na leso, nyumake kuna mitungi ya maji zikiwa zmepangwa pale, hienda wanangoja maji, ili waweze kuchota, pale kuna watoto hawa wakiwa wamesimama karibu na mitungi zao.

Jaji kuu akiwa na raisi mkubwa wote wakiwa wametoka labda mkutano ama, wakiwa wanaenda mahali, nyuma yao kuna askari alafu kuna viongozi wengine, wakiwa nyuma yao wanawafwata, inaonekana ni jumba la kisheria ama wanaelekea mkutano.

Mama huyu akiwa amekaa katika kiti. Akila kwa room yake kuna madaktari wakati. Huyu mama anaweza kuwa na shida ya masikio maanake daktari mmoja amewekelea mashini iliyo katika sikio lake ili kumsaidia kupona ama kuona sababu ya masikio kuuma.

Watu wakiwa kiwanja wakicheza mchezo wa mguu, wa mpira, wale wako na mashabiki ambao wako nyuma yao, kwa kiwanja wakiwa wamekuja ili kuonyesha upendo na sapoti kwa timu ambayo wangeipenda kuibuka washindi.

Hawa ni wachezaji wakiwa katika kiwanja wakicheza mchezo wao wa mpira, pale nyuma kuna mashabiki ambao wamekuja hili kuonyesha sapoti katika timu yao wao wamecheza katika mchezo wa mechi wakishindana.

Viongozi awa wakiwa wengi wamevaa suti wakiongozwa na mmoja pale kuna ambaye imeandikwa ODM nyuma yao kuna maandishi na kuna mchoro wao wakiwa tayari kutoa hotuba yao.

Wafanyikazi hawa wa huduma wakiwa wamevaa sare zinazofanana, mbele yetu kunayo msichana mmoja ambaye amesimama kama amecheka, halafu pale tena kwingine kuna wawili ambao wameketi pale kama wamevaa sare za kazi wakiwa kwenye kompyuta wakifanya kazi.

Mwanaume mmoja ambaye anakimbia akielekea katika msitu maanake kumekuwa na nyuki. Nyuki hawa wakiwa wanakimbia baada hiyo vijana ili aweze kula, hiyo nyuki iweze kupata huyu kijana inaweza ua.

Aliye kuwa rais wa Kenya, akiwa ametoka pale, na kiongozi mwenzake, nyuma yake kuna polisi aliye vaa sare zake, hurnda wametoka katika mkutano, ambapo viongozi wengine wakiwa nyuma yao, wakiwafuata.

Wanawake wasichana wawili wote wakiwa wamevaa shati nyeupe wakiwa wanaosha mkono, kuna ambaye amebeba mfuko nyuma yake akiwa anaosha mkono, kando yake kuna askari moja ambaye amevaa sare zake za kazi.

Hawa ni mashabiki wamekuwa katika kiwanja wamekuja kwa wingi. Kuna mwanaume mmoja hapa ambaye amevaa kofia lake ambayo imeandikwa KDF Gor Mahia. Huenda hawa ni shabiki wa hiyo timu.

Hapa ni chumba ama hospitali pale kuna daktari ambaye anasaidia kuvalisha mtoto ambaye ametoka kuzaliwa alafu tena kando kuna mama mmoja mjamzito ambaye anaongeshwa na daktari alafu pale kuna televisheni ambayo imewakwa.